Ni kwenye moja la chuo kikuu ambapo kuna kielezo kinachodhubutu wanafunzi kutopita kwenye njia hiyo, huenda watadhibiwa ikiwa wtakamatwa wakipita humo, ila ni wazi siku zilizopita, kilikuwa kinjiankikuu cha kupitiwa na wale wasomi isipokuwa sasa kishaafungwa na onyo kali kutolewa.

Ni kwenye mahabara ya kompyuta, vitabu kadhaa za kusomea somo hilo limo mezani. Wanafuzi wengi wanalipenda sana kwa kuwa kuna raha ya kuzitumia tarakilishi. Walimu wanawatayarishi kwa bidii katika mtihani wao wa mwisho. Mengi unaeza kufanya kwa jumba hilo, kwa mfano kuandika kupitia neno la microsoft , kuchora pamoja na kutegeneza vigezo viku...

Mkimbizi shujaa Samuel Mushai kwa upande wa kulia pamoja na mwelekezaji wake Jane Kipchumba. Ni mkenya wa miaka thelathini na tano. Anaucheza mchezo wa mita elfu tano unaoitwa kwa riadha . Zaidi ya hayo, mwanaspoti huyu hana uwezo wa kuona ila ana mbio kupindukia.